Meza ndefu nyeupe iliyona tarakilishi kadhaa . Tarakilishi hizi zinaskrini nyeusi na vitufe vyeusi vya kuandikia. Kila tarakilishi ina vifaa vyake ikiweme panya juu ya meza pia kuna vitabu vya karatasi zilivyopangwa vizuri.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia nyeusi una maandishi meusi. Vibao hivi vinaashiria kuwa mlango huu unaelekea kwenye maabara mbili tofauti. Kuna maandishi madogo yaliyobandikwa kwenye mlango, baadhi zikiwa zimechanika.

Mlango wa kahawia wenye mbao, umegawanywa katika sehemu nne, katikati yake, karatasi, kimebandikwa maandishi, karatasi inaonekana imechoka na kuzeeka kidogo, na imeandikwa kwa herufi kubwa.

Timu ya wanasoka ya walemavu imesimama uwanjani Wanariadha hao wote wamevaa mavazi yanayofanana, meusi na mistari nyekundu na nyeupe. Wengine wametumia mti wa kutembelea na bado wana nyuso zenye furaha.

Katika kabati la kuhifadhia mifuko kila moja likiwa na nambari ya utambulisho . Mifuko mbalimbali ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na samawati , njano na nyeusi imewekwa kwa mpangilio . Kabati linaonekana kuwa katika mazingira ya ofisi.

Muundo wa jengo lenye gorofa nyingi, sakafu ya jengo imetengenezwa kwa vigae vya rangi ya khawia nyekundu, ngazi zimetengenezwa kwa namna ya pembe tatu zikielekea juu, zina rangi sawa na sakafu.

Kuna kipande cha mbao kilicho boreshwa juu ya ukingo mweupe kwa ukuta. Kipande hiki kimeonekana kimetengenezwa kwa vibande vidogo vya mbao vilivyounganishwa pamoja. Juu ya kipande cha mbao, Kuna vipande kadhaa vya vifungu nyeusi vilivyo pangwa juu ya kila moja.

Bango la rangi ya samawati na nyekundu lina maandishi sehemu nne. Sehemu ya juu inaelezea aina mbalimbali za misitu. Kama vile misitu ya asili na iliyopandwa. Sehemu ya chini inaelezea vitisho vya uhifadhi wa misitu kama vile ukataji miti na moto.

Kuna kitabu, cha mwanafunzi wa darasa la saba, jadala la kitabu, linaonyesha mkono uliovaa glovu, ukiweka chipu ndogo, ya tarakilishi, kwenye ubao wa mzunguko, kitabu hicho kimechapishwa, na kimeithinishwa na shirika la elimu.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye mtumbwi akiwa ameshikilia makasia, anavaa fulana nyekundu iliyoandikwa kifuani, kando yake ndani ya maji kuna kiti cha magurudumu cha rangi ya samawati na nyeusi, nyuma yao kuna miti ya mikono.

Wanawake sita, wamevalia fulana nyekundu, zenye maandishi mbele, wameketi kwenye viti vyao vya magurudumu maalumu, kwa ajili ya michezo, wamekaa, katika umbo la nusu, duara, na, wanatabasamu.

Mwanariadha mmoja anaonekana akitua kwenye mchanga baada ya kuruka. Ana shati jeusi lenye maandishi meupe mbele yake na kaptura fupi ya kijivu. Anaonekana akiwa amelala upande mmoja huku mchanga ukitawanyika hewani kwa kasi kutoka na kutua kwake.

Mwanamke mchezaji wa mpira wa mguu ako uwanjani amevalia jezi yenye rangi nyekundu na nyeupe, ameshikilia mikonjo miwili yenye rangi nyekundu na nyeupe na amesimama karibu na mpira.

Nyumba yenye paa ya vigae vya rangi ya udongo inaonekana, ikiwa na varanda inayo ongozwa na nguzo kadhaa. Ukuta wa nyumba unaonekana umetengenezwa kwa mawe. Mbele ya nyumba, kuna nyasi ilio katwa vizuri na kuna njia ya kutembea.

Wanaume wawili wakicheza soka kwenye uwanja wa udongo Mwekundu. Wote wametumia mikongojo kutembea. Mmoja amevaa fulana nyekundu na kaptula nyeupe. Anathibiti mpira kwa mkongojo wake mrefu.

Kuna mashindano ya riadha ya kimataifa. Mkimbiaji wa mbele mwenye bendera ya Kenya , kwenye fulana yake anaruka mstari wa kumaliza. Anainua mikono yake juu na anasemekana amefunikwa macho, na kitambaa cha rangi ya njano na kijani.

Kuna karatasi ya hesabu ya somo la ishirini na ishirini na moja. Hesabu hizo ni za kujumlisha na kutoa. Kwenye karatasi kuna picha ya kiwavi na mamba. Majibu yote yameangaliwa na kupatikana sahihi.

Ubao mrefu meupe umepigwa kwenye ukuta wa rangi ya kijani . Ubao huo kuna soketi kadhaa kando ya ubao kuna rula ya mbao yenye maandishi . Sakafu ni ya marumaru .

Mlango mwekundu, ulio wekwa kwenye ukuta wa mawe ya rangi tofauti tofauti, una kishikizo, cha dhahabu na dirisha dogo, juu yake , kuna mimea midogo, iliyopandwa mbele ya mlango.

Mlingoti mrefu mweupe uliosimama katikati ya nyasi zilizotunzwa vizuri. Chini ya mlingoti huu kuna bustani ndogo iliyo na maua na mimea midogo. Kwa nyuma kuna miti mikubwa yenye majani mengi. Na pia kuna tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi.

Wawili wanapiga kazi yao kwa baiskeli ya pamoja wote wamevaa jezi za rangi nyeupe, nyekundu na kijani pia wamevaa kofia ngumu nyekundu miwani ya samawati na viatu vya michezo baiskeli yao ni ndefu ina rangi nyekundu matairi meusi na viti viwili.

Kitabu cha kiingereza kimefunguliwa kwenye ukurasa na una mashairi mawili , moja na jingine linaelezea umuhimu wa kufanya kazi nyumbani pia kuna picha ndogo inayoonyesha mtoto akiweka nguo kwenye kabati.

Wachezaji wawili wa riadha, mwanamume na mwanamke wamesimaa kwa furaha huku wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya. Wote wamevalia mavazi ya riadha. Mwanamume amevalia shati la rangi ya kijani na chungwa huku mwanamke amevalia koti fupi lenye rangi ya machungwa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki mrefu unao onekana kuwa ya rangi ya manjano. Amevaa shati jekundu na suruali nyeusi. Mbele yake Kuna kijana mwingine aliye vaa shati la manjano na Kijani ameina akionekana kumsaidia kwa namba Fulani.

Bango la ufundishaji ambalo limebandikwa ukutani katika sehemu ya juu, kuna mfululizo wa wanyama waliochorwa wakiwa wamevalia nguo. Chini ya wanyama hao kuna bango kubwa jeusi.

Jengo lenye ghorofa tatu likiwa na kuta zilizojengwa kwa mawe na madirisha yenye fremu nyeupe. Kila ghorofa kina mlango mwekundu na pana yenye matuzi meusi ya chuma.

Uzio wa chuma cha rangi ya kijani kibichi labda nje ya jengo nyuma ya uzio huo kuna mitungi mikubwa ya gesi, moja ikiwa na rangi ya machungwa na mwingine ukiwa na rangi ya kijivu pia kuna kizima moto cha rangi nyekundu.

Kipande cha karatasi kimebandikwa ukutani. Ni ratiba iliyogawanywa katika safu wima za siku za wiki. Kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Tu na safu mlalo za saa za masomo.

Viti na madawati mawili ya wanafunzi yanaonekana yakiwekwa moja juu ya jingine, dawati ya juu Inaonekana kuwa wa rangi ya kahawia iliyofifia huku ingine ya chini iko na rangi ya kahawia inayong'aa zaidi na sehemu iliyoaribika juu yake.

Karatasi nyingi za rangi mbalimbali, zikiwa zimevirigwa na kuwekwa ndani ya mfuko. Karatasi hizi, zina rangi tofauti, ikiwemo pinki, samawati, manjano, zambarau na nyeupe.

Mtu mmoja mzee amevalia suti ya samawati anahutubu kwenye kongamano, yuko nyuma ya meza ya mbao. Bendera za mashirika mbalimbali zimewekwa nyuma yake. Kongamano hili linaongelelea uwezeshaji na ushirikishwaji wa watoto wenye ulemavu.

Viti na madawati mingi ya wanafunzi yamewekwa kwenye jumba, kila dawati Lina kiti kilichonunganishwa, kiti kimoja kimekaribia kamera na kinaonekana wazi, madawati yana rangi ya kahawia na yana fremu nyeusi.

Katika eneo la michezo, mwanariadha amevaa tsheti nyeusi na kaputura ya rangi ya mchanga akiwa katikati ya harakati za kuruka kwenye eneo la mchanga. Miguu imevaa viatu vya rangi ya kijani njano na anainua mkono wake wa kushoto.

Kuna rundo la vitabu vya sayansi ya kompyuta vya darasa la saba, vimepangwa juu ya meza, huku vitabu vingine vikiwa upande. Vitabu hivyo vina jalada la rangi ya samawati.

Wanaume wawili wamesimama, moja wao ana koti jekundu, huku mwingine akiwa amevalia koti la rangi ya zambarau. Mwanamume aliyevalia koti jekundu amefungwa kitambaa jeusi machoni na ameshika mkono wa mwanamume wa pili.

Kuna tarakilishi ya mezani iliyo na skrini nyeusi na kibodi nyeusi iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Juu yake kuna kibandiko kidogo na nyuma yake kuna ubao na ukuta wa rangi ya kahawia.

Eneo kubwa lenye nyasi zilizopunguzwa vizuri linaonekana. Upande wa kulia kuna jengo lenye paa la vigae vyekundu na nguzo zinazoshikilia paa. Upande wa kushoto kuna jengo lingine linaloonekana.

Tukio la kimataifa la michezo ya walemavu ambao ni timu kubwa iliingia uwanjani, watu wamevalia nguo nyekundu na nyeusi zenye urembo wa kiasili mbele kuna mwanamke aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu na amebeba bendera kubwa.

Nyumba ya ghorofa mbili imejengwa kwa mawe na ina paa la vigae mekundu. Kuna mlango wa mbao na madirisha yenye vyuma vya ulinzi vya rangi ya kijani. Mbele ya nyumba kuna njia ya mawe iliyozungukwa na vichaka.

Mlingoti mrefu mweupe umesimama wima kuelekea angani. Mawingu meupe yametanda angani yakisisitiza rangi za samawati, miti yenye majani mabichi inasunguka mlingoti huo inaonekana ni mahali tulivu.

Madawati na viti vya shule vinavyosangamana kwenye chumba. Madawati hayoyametengenezwa kwa mbao na yana miguu ya chuma yenye rangi nyeusi. Baadhi ya madawati yana rangi ya kahawia na moja lina rangi nyeupe.

Dawati lina tarakilishi mbili za mezani na vifaa vingine. Moja ya tarakilishi hizo ina sticker iliyoandikwa. Tarakilishi ya pili ambayo inaonekana kuwa ya vifaa vyake ina vifute vya kuandikia na panya.

Uwanja wa michezo wa watoto, una vifaa vya kuchezea vya rangi mbalimbali. Kuna slides za rangi ya samawati, nyekundu na manjano, pamoja na ngazi ya majukwaa madogo. Eneo lote limezungukwa na miti mikubwa yenye majani mengi ya kijani na maua ya manjano.

Kijana ameaa kwenye kiti cha magurudumu na amebeba vitabu vitatu vikubwa kwenye mapaja yake . Vitabu vimefungwa kwa kitambaa cha rangi ya dhahabu na vinaonekana kuwa vizito.

Mwanariadha mlemavu anashindana na kwa kutumia kiti cha magurudumu cha rangi ya samawati. Ana nywele fupi zilizonyooka, na ameva jezi nyeusi yenye maandishi ya Kenya. Mwanariadha huyu anaoneka mwenye bidii na azma ya kushinda.

Chumba cha tarakilishi chenye meza ndefu na tarakilishi kadhaa zimepangwa kwa savu. Kila tarakilishi kina kibodi na panya. Pia kuna spika za masikio zilizowekwa juu ya fikirini. Vyombo hivi vinaonekana kuwa tayari kwa ajili ya wanafunzi.

Kabati la chuma lenye magurudumu linaonekana kwa ajili ya kuhifadhia tarakilishi . Liko na rangi nyeupe kwa nje na milango nyeusi ya chuma yenye matundu . Juu ya kabati kuna lori la karatasi , faili ya manjano na kamba nyeupe .

Jengo refu likiwa na ghorofa mbili na paa ya rangi ya chungwa. Sehemu ya juu ya paa ina muundo tofauti na dirisha ndogo la hewa. Kuta za jengo zinaonekana kujengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na lina milango na madirisha mengi ya mbao ya rangi ya kijani.

Ukuta unaonyesha orodha ya siku za wiki kwa kingereza, kila siku imeandikwa kwenye karatasi ndogo yenye picha kama vile; jumapili yenye picha ya upinde wa mvua, jumatatu yenye picha ya kipepeo na jumanne yenye picha tofauti.

Hiki ni kitabu cha kiingereza cha darasa la pili. Kitabu hiki, kimechakaa na kimetumika sana. Kifuniko kimechorwa wadudu na maua ya samawati.

Meza ina rundo la vitabu, vilivyo pangwa juu, ya kila kimoja, baadhi ya vitabu hivi, vina jarada nyekundu, na baadhi, vina jarada, la rangi mbali mbali, kitabu kimoja, kiko juu ya rundo, kikiwa na jina, kubwa, na kimeandikwa kwa herufi kubwa.

Ukumbi mrefu wa jengo una nguzo nyeusi za chuma zilizopangwa kwa safu huku zikishikilia paa la mbao lenye vigae vya kawaida kuta za jengo zina rangi ya manjano iliyokolea na kuna milango ya rangi nyekundu iliyofungwa.

Wanariadha wawili mwanamke na mwanaume wanakimbia pamoja wanaunganishwa kwa kitu kinachoonekana kama kamba fupi walioshikilia mkononi, mwanamke amevaa kinyango cha macho cha rangi ya kijani na manjano huku mwanaume akiwa amevaa fulana ya njano na mwingine fulana ya kijani kibichi.

Ukurasa wa karatasi ya mtihani. Juu yake kuna maswali kadhaa, baadhi yakiwa yamejibiwa kwa mkono. Swali hili la kumi linataka mwanafunzi kuchora na kupaka rangi Bibilia na mchoro wa Bibilia ya machungwa inaonekana na tepu nyekundu karibu nayo.

Jengo la rangi ya samawati na nyeupe lililo na mchoro mkubwa. Mchoro huo unaonyesha safina ya Nuhu ikiwa na wanyama wengi ndani yake, wakiwemo tembo, twiga, na kondoo.

Meza ndefu yenye talakilishi iliyo na sikirini nyeusi ,kibodi na kipanya kuna vitabu kadhaa vimewekwa kando ya talakilishi na kina vitambaa viwili vya rangi tofauti vilivyo wekwa katikati ya sikirini hizo.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia. Una mifumo ya paneli nyingi, zilizowekwa kwa utaratibu wa kipekee. Zikiwa na umbo la miraba na mistatili. Juu ya mlango, kuna kibao cheupe chenye maandishi meusi.

Jengo lenye paa ya rangi ya udongo ambalo linaonekana kama limepakwa rangi. Ukuta wa jengo una rangi ya manjano na chini kuna vigae vya rangi ya udongo. Kuna milango miwili ya mbao na dirisha moja la rangi ya kijani.

Kundi ka watu wanne wapo ndani ya maji. Mwanamke mmoja anayekaa kwenye mashua, akiwa amevaa vulana nyekundu. Kuna kitu cha magurudumu cha rangi ya samawati na nyeusi .

Mwanariadha mwanamume anasimama kwenye uwanja wa riadha amevalia fulana nyekundu isiyo na mikono ana ngozi nyeusi misuli na anaangalia mbele yeye ni mlemavu wa mkono wa kulia.

Wanariadha wanne wanaume wote wakiwa na rangi nyeusi wamesimama karibu sana wakitabasamu na kuangalia kamera. Wamevaa fulana za riadha, mbili zikiwa nyekundu na kijani na mbili zikiwa za rangi ya chungwa na kijani.